Mama mmoja ambaye amevalia nguo yenye rangi nyeusi ameketi chini huku anashikilia mtoto huku dakatari aliyevalia aproni yenye rangi ya manjano na usoni amevalia maski anampa mtoto huyu chanjo kupitia njia ya mdomo.

Watu ambao amevaa barakoa uku mmoja akiwa amevalia koti la daktari wako kwenye mazungumzo au mkutano, nyuma kuna bidhaa ambazo zimepakiwa kwenye maboxi unicef ambalo ni shilika la misaada ya watoto.

Daktari mmoja, ambaye amevalia nguo yenye rangi ya bluu, anataka kumtia chanjo mtoto aliyebebwa na mamake ambaye ameketi kwenye benchi. Kando yao kuna kina mama ambao wamepanga laini pia wakingojea kupokea chanjo.

Mhudumu wa afya anampiga shindano mtu mzee aliyevaa shati lenye rangi nyeupe na kofia. Mhudumu huyu amevalia koti yenye rangi ya bluu na barakoa. Huku anamwangalia kwa makini mgonjwa wakati wa chanjo. Mazingira ni sehemu ya mtaa.

Mzee mmoja aliyevalia shati lenye rangi ya kijani, anapimwa shinikizo la damu na wafanyikazi, wa, afya wawili ambao wamevaa mavazi ya hospitali, mmoja anaonekana akimshauri au kumfundisha mtaalamu mwingine jinsi ya kutumia kifaa cha, kupima shinikizo la damu.

Mtu, anapokeo huduma ya tiba , mazoezi ya mwili kutoka kwa mtaalamu wa afya. Mtaalamu huyo, amevaa koti la daktari na anaonekana akimsaidia mteja, ambaye yuko kwenye mkeka. Anatambaa au kufanya mazoezi ya kuinua mwili wake akiwa kwenye magongo au mikono. Kando yao kuna kiti cha magurudumu na vijiti za kumsaidia kutembea.

Mkono wa mama, ambaye ameshika dawa na dawa hiyo inadhaniwa kuwa dawa za tiba. Pia kuna karatasi, inayoweza kuwa ni maelekezo au risiti ya dawa, hii inaashiria, mtu huyu ana upatikanaji wa huduma za afya, hasa upatikanaji wa dawa.

Katika chumba cha daktari, daktari amevalia sare za udaktari huku mtu mmoja aliyevalia nguo yenye rangi ya bluu ameketi chini kwenye kiti cha daktari huku amepanua mdomo tayari kungolewa meno na daktari aliyeshika kifaa cha kungoa meno.

Katika eneo la mtaa ambapo watu wanapita kuenda katika shughuli zao, mama mmoja amesimama huku mkononi ameshikilia boksi ambalo limejaa maski, na mkononi amevalia glove na pia mdomoni amevaa maski. Yaonekana kuwa ni muuzaji wa maski kwenye mitaa.

Mtu mmoja anatabasamu huku akichota maji kwenye mfereji kutumia kibuyu yenye rangi ya manjano ambayo imewekwa juu ya beseni. Nyuma yake kuna manguo ambayo yameanikwa kwenye kamba na kando kuna nyumba za mabati.

Mkulima ambaye amevalia kinyasa yenye rangi ya pinki. Huku mgongoni ametia pampu yenye rangi ya bluu. Ananyunyizia mmea dawa. Mimea zilizopandwa katika mstari na zina rangi ya kijani kibichi. Ili labda kuua wadudu au magonjwa yameathiri mimea. Kando ya mimea hizo kuna shamba la miwa ambayo umewa mingi imepandwa.

Mhudumu wa afya anampatia mtoto chanjo, mtoto ameketi kwenye mapaja ya mama yake ambaye anamtuliza kwa upendo, watu wengine wanaonekana nyuma wakisubiri huduma, kuna baridi ya chanjo ya rangi ya buluu ikiashiria zoezi rasmi la utoaji wa chanjo, na zingine inaonyesha kuwa ni kituo cha afya au kampeni ya chanjo.

Daktari wa macho anafanya uchunguzi wa jicho la mgonjwa kwa kutumia kifa maalum cha kupima macho. Daktari amevalia glasi ya macho na mavazi ya kliniki ambalo ni koti jeupe. Huku mgonjwa anasubiri uchunguzi wake.

Kundi la nzige ambao wamevamia shamba la mahindi. Nzige wamejaa kwenye majani ya mmea wa mahindi na wanayala. Jambo inaashiria waharibifu mkubwa wa mazao. Hii ni hali hatari kwa wakulima kwani nzige wanaweza kuharibu mmea kwa kiasi kikubwa.

Mtu mmoja ambaye amevalia mavazi ya kujikinga ambayo ni nyeupe na glavu na pia barakoa ameshikilia pampu yenye rangi ya kijani na bluu mgongoni akinyunyiza mimea ambao ikona rangi ya kijani kibichi labda kuangamiza wadudu na magonjwa mengineyo.

Kina dada wawili wanatumia beseni na ndoo nyeupe kumwaga maji kutoka upande mmoja hadi mwingine. Hii labda ni baada ya mvua kunyesha na wanajaribu kupunguza maji kudhibiti hili, njia iweze kupitika.

Mgonjwa yupo kitandani hospitalini. Amevaa kofia ya upasuaji, na ameekewa oksijeni kwenye mdomo. Mgonjwa anaonekana kupumua kwa msaada wa kifaa cha oksijeni. Kando yake kuna muuguzi ambaye amevaa mavazi ya hospitali, barakoa na aproni ya plastiki, anamhudumia mgonjwa kwa umakini.

Mwamme ameketi chini akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Muhudumu wa afya amevaa mavazi ya kujikinga na barakoa wakati akichanja. Mwanamme anaonekana kushika kifua chake kama kwamba ana wasiwasi au anaogopa.

Daktari ameketi chini kwenye kiti huku amevalia koti nyeupe. Anatumia kifaa maalumu kumwangalia mgonjwa wake macho ili labda kubaini shida ambayo mgonjwa huyo anayo ya macho.

Mtu mmoja amesimama mbele ya bandari ya choo iliyojengwa na mabati juu ambayo ina milango mitatu. Kando kuna chombo cha plastiki labda cha kunawa baada ya kutoka chooni na pia nyuma kuna maua na mimea ya kijani.

Mtu ambaye amevaa mavazi ya kujikinga yuko kwenye shughuli ya kupuliza dawa ya kuua wadudu. Anatumia kifaa maalum kinachotoa moshi mzito. Hii ni njia inayotumiwa mara nyingi kudhibiti mbu au wadudu wengine hatari mara nyingi.

Moto mkali umezuka kwenye misitu au mbuge wenye miti na nyasi. Miale ya moto inapanda juu huku mashine mweusi ukienea angani. Hii inaonyesha uharibifu mkubwa katika eneo hili la pori ambalo lina nyasi na miti.

Daktari, aliyevalia aproni ya udaktari anamdunga mwanamke mmoja aliyeketi chini mkononi, kumpea chanjo. Mwanamke huyu amevaa maski usoni kama sehemu ya tahadhari ya magonjwa ya kuambukiza. Anaoneka kuwa katika kituo cha afya ambayo ni chini ya hema.

Katika kituo cha afya ambapo mama mmoja aliyevalia nguo ya pink ameketi chini huku mkononi ameshikilia vijikaratasi, anachomwa sindano na daktari. Wote mgonjwa na daktari wamevalia maski. Kando yako kuna watu ambao wanaendeleza shughuli hizo hizo.

Mafuriko ambayo yamefanyika katika eneo ya mji, barabara zimejaa maji na gari zinaonekana zikipita kwenye maji mengi yaliyofunika kabisa njia. Maji yameenea hadi kwenye maeneo ya makazi kuashiria hali ya dharura au hatari za mvua kubwa.

Daktari wa macho anafanya uchunguzi wa macho kwa mgonjwa. Mgonjwa amekaa mbele ya kifaa maalum cha kuchunguza macho, kinachotumiwa kuangalia hali ya ndani ya jicho kwa undani. Daktari amevalia koti jeupe, huku mgonjwa amevalia nguo yenye rangi nyeusi.

Watu ambao wamevaa mavazi ya kinga ya PPE ikiwemo vazi zote la kinga glavu na viatu maalum . Wanaonekana wakifanya zoezi la kusafisha au kupiga dawa kwa kitu ambacho kinaonekana kuwa ni fremu ya mtu au kitu kingine kilichofunikwa na kitambaa nyeupe . Hali hii inaashiria shughuli za usafi na kuzuia maambukizi labda katika mazingira ya afya .

Eneo ambalo limeathirika na mafuriko. Watu wawili mmoja mdogo na mtu mzima wanatembea kwenye maji yaliyofikia hadi kwenye magoti yao. Nyumba ziko karibu na njia iliyojaa maji. Na kuna wanyama kama mbuzi wakionekana nyuma. Hali inaonekana kuwa ya mvua kubwa au mafuriko ya ivi punde. Na inaonyesha changamoto ya mazingira kwa wakazi wa eneo hiyo.

Mgonjwa mmoja mwanaume ambaye amelala kitandani huku kichwani ametiwa bandeji. na pia mkononi ametiwa bandeji labda baada ya kupata ajali ama kuumia. Kando yake kuna meza nyeupe ambayo ina sahani na kikombe juu labda ya mgonjwa kutumia wakati wa chakula.

Kijibodi chenye chupa aina mbalimbali zenye dawa ya kienyeji. Kando kuna baiskeli na bango lenye maelezo ya duka ya tiba ya magonjwa lililoandikwa, Doctor Mduba. Dawa hizi za kienyeji zinaonekana kutumiwa kutibu magonjwa kama mshtuko wa ngozi, kaswende na maumivu ya tumboni. Picha inaonyesha biashara ya tiba za asili katika mazingira ya mtaa.

Daktari mtaalamu ambaye ni mtaalamu wa afya amevalia koti la mhabara lenye rangi nyeupe anazungumza na mgonjwa aliyekaa mbele yake daktari anaeleza maelezo kwa kukitumia mkono yake labda akitoa ushauri au maelezo ya tiba . eneo linadhaniwa kuwa kliniki au hosiptali wakinyesha mazungumzo Katie ya wataalamu wa afya na wagonjwa.

Kibanda cha kuuza shanga yenye aina tofautitofauti kama vile ya shingoni, kiononi, kichwani na sehemu nyingine. Kibanda hicho pia kinauza madawa yenye asili ambayo yamepangwa kwenye chupa. Kando yake kuna bodi ambayo imeandikwa aina za dawa zinazouzwa.

Mtu ambaye ana furaha na anaposea mkono wake juu, pembeni ya bango lenye nembo ya Water Step. Bango hili lina maelekezo kuhusu mission ya Water Step, ambaye ni kusaidia jamii kwa kuleta maji safi ,salama na yenye afya. Nyuma kuna mabomba makubwa ya maji, ambayo yanaweza kuwa sehemu ya mfumo wa kuhifadhi au kusambaza maji safi kwa jamii.

Daktari anamhudumia mgonjwa wake aliyevaa miwani ya kinga ya nyekundu , daktari huyo amevaa vifaa vya kinga kama barakoa, miwani maalum ya kuchunguza meno na glavu za plastiki za bluu. Anatumia kifaa cha tiba mdomoni mwa mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amevaa bando la kinga la samawati.

Tangazo la dawa kutoka kwa kampuni ambayo inayoitwa Siha Medical Solution ambayo inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa, matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara, tatizo la kupoteza fahamu, tatizo la kipinda uso na kizunguzungu cha mara kwa mara. Lina nambari ya daktari na limechorwa watu ambao wameshikilia kichwa kuashiria wanaumwa na kichwa.

Daktari wa meno na msaidizi wake wako katika kliniki ya meno wakifanya uchunguzi au matibabu ya mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha daktari. Daktari amevalia suti ya hospitali na glavu akitumia zana za tiba, huku msaidizi wake akiwa karibu kusaidia. Eneo lina vifaa vya kisasa vya ukaguzi wa meno.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa . Daktari amevaa glavu, barakoa na miwani ya kinga huku mgonjwa akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amefungua mdomo ili kuchunguzwa . Inaonekana ni mazingira ya kliniki ya meno yaliyo safi na yenye vifaa ya kisasa.

Darasa lenye wanafunzi wengi walioketi kwenye dawati huku wameshikilia vijitabu au vipeperushi juu. Mwanamume aliyevaa shati jeupe, huenda ni mwalimu au mgeni mwalika, anasimama mbele ya wanafunzi hawa akizungumza nao. Inaonekana kuwa ni shughuli ya kueleimisha, labda afya, usafi au mada nyingine ya kieleimu.

Tangazo la dawa ambalo linatoka kwenye kampuni inayoitwa Masai Herbal ambayo inatoa tiba ya asili mia kwa mia. Imechorwa matunda ya tikiti maji na mbegu kuashiria kwamba dawa hiyo inaundwa kutokana na matunda hiyo. Nambari ya muuzaji imewekwa kwa yule anayetaka maelezo zaidi.

Mama mmoja wa jamii ya Wamaasai ambaye amevaa shanga kichwani, mkononi, shingoni ameketi chini huku amemshikilia mtoto. Kando yake kuna daktari ambaye amevalia koti jeupa na barakoa. Anautia dawa kwenye shindano ili kumpa mama ama mtoto chanjo. Nyuma yao kuna nyumba za manyatta kwa sheria kwamba ni eneo la jamii ya Wamaasai.

Chini ya hema yenye rangi ya manjano na kahawia, mgonjwa ameketi kwenye kiti huku daktari anamdunga sindano mkononi ili kumpea chanjo. Wote mgonjwa na daktari wamevalia barakoa ili kujkinga na magonjwa ya kuambukiza. Kando yao kuna kifaa cha kutupa taka ya rangi ya manjano.

Sehemu ya mapokezi ya kliniki ya meno yanaitwa Fine Touch Dental Care. Mtu, aliyepo nyuma ya dawati anatabasamu na anaonekana kuwa mpokeaji au mfanyikazi wa kliniki anayewakaribisha wagonjwa au wateja. Sehemu inaonekana safi na yenye mpangilio mzuri na kuna alama ya malipo za kielektoniki.

Mama mmoja ambaye ameketi chini kwenye kiti cha plastiki huku amevalia mavazi ya kijamii ya kimaasai ambayo ni leso nyekundu na nguo yenye rangi ya manjano anadungwa shindano na daktari aliyevalia koti yenye rangi ya njano, anashkilia mkono usoni kumanisha kwamba ansikia uchungu baada ya kudungwa.

Chupa yenye rangi tofauti tofauti kama vile bluu, rangi ya kahawia na manjano ambazo zina aina nne za virutubishi vya vitamini D kutoka kwa kampuni tofauti tofauti kama vile New chapter, life extension, harm na mega food . Zote husaidia kuboresha afya ya mifupa, kinga mwilini na ustawi wa ujumla.

Daktari ambaye amevalia barakoa na koti jeupe na glavu ya plastiki nyeupe mkononi, huku kichwani amevaa kijidude ambacho ni cha kumulika. Anamshughulikia mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti cha daktari kutibu meno yake au kubaini ugonjwa alio nao wa meno.

Mtu mmoja ambaye amevalia mavazi ya kinga kama vile aproni nyeupe , glavu yenye rangi ya bluu na barakoa , anaonekana kufungua chupa labda yenye dawa hatari ili aweze kunyunyiza, Kando yake kuna mabukizi ambayo yamepangwa.

Watu ambao wanafanya oparesheni wa uokoaji wako kwenye mabaki ya jengo lililoporomoka , wamevaa mavazi ya bluu na wanaonekana kuwa ni wahudumu wa dharura au timu wa uokoaji. Wanasaidiana watu ili waweze kubebwa kutokana kwenye myamba wa vumbi. Watu wengine pia wanashiriki katika juhusi za uokoaji.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia sare ya bluu na barakoa anasafisha au kuandaa vifaa kwenye kiti cha daktari wa meno ndani ya chumba cha hospitali kilichopakwa rangi ya kijani. Kuna vifaa vya kiteknolojia kama mashine za meno, sinki na vitu vingine pembeni. Mazingira ni safi na nadhifu yakionyesha maandalizi kabla ya matibabu ya mgonjwa wa meno.

Chini ya hema ,ambayo ina rangi ya manjano na nyekundu. Mgonjwa, ameketi kwenye kiti huku daktari anamchoma sindano ya chanjo. Wote wamevalia balakoa ili kujikinga na magonjwa tofauti tofauti. Kando yao kuna kifaa cha kutupia cha taka cha manjano.

Nzige wanaruka angani huku wamejaa kwenye mimea ,mtu mmoja amesimama huku ameshikilia fimbo akijaribu kuwafukuza nzige hao mazingira yanaonekana ya kichaka na hali ya anga ni ya jua na mawingu kidogo nzige huleta madhara kwa mimea kwa kukula majani na kuhatarisha kilimo cha chakula.

Muuguzi anampatia mtoto chanjo huku mama wa mtoto akimshikilia mtoto upendo na maakini. Muuguzi anaonekana mwenye utulivu na mazoezi, akidunga sindano kwa uangalifu mkubwa. Nyuma yao kuna meza yenye vifaa vya matibabu pamoja na kisanduka cha usalama ya kutupia sindano zilizo tumika.

Mwanaume mmoja amesimama huku amevalia abloni yenye rangi ya kijani, anatoa sabuni kwenye kijidude ilikuosha mkono mbele ya sinki nyeupe ilioko mbele yake, hii inaashiria kuwa uzingatiaji wa usafi hi labda ni baada ya kutoka chooni.

Chanjo ya ugonjwa wa surua ambayo iko pamoja na sindano yenye rangi ya manjano na zambarau. Pia kuna chupa na sindano nyingine kwenye meza yenye kitambaa cha samawati. Chanjo hii hutumika kuzuia magonjwa ya homa ya mnyako, uvimbe wa tizi na surua.

Mama aliye valia nguo nyeusi amesimama kando ya kitanda maalum cha Mtoto. Anamshughulikia mtoto aliye lazwa pale. Mama huyo ana mabano na vitu ya tiba mkononi. Inaashiria anaendelea kupokea huduma za hospitalini baada ya kujifungua.

Mama ameketi kitandani huku amemlea mtoto. Mama huyu anaonekana mwenye furaha huku amemfunika mtoto kutumia blanket nyeupe. Mama mwenyewe amevalia kanzu lenye rangi ya pinki. Hali ya chumba inaonyesha ni sehemu ya hospitali au kituo cha afya chenye mazingira safi na mwanga mzuri.

Mgonjwa mwanamke, anazungumza na muuguzi, katika ofisi au kituo cha afya, muuguzi yuko upande wa kulia, na amevalia suti ya kazi nyeupe na shati jekundu anamwelezea jambo mgonjwa, mgonjwa ameketi kando ya meza akiwa amevaa mavazi yenye rangi nyeusi na kofia yenye rangi nyeusi pia, kwenye meza kuna dawa na karatasi na ukutani unaonyesha taarifa mbali mbali za matibabu.

Viongozi wawili wanazindua mradi wa maji safi. Kuna mitungi ya kuhifadhia maji, kuna bomba la maji linalotiririsha maji. Kuna watu ambao wamesimama kando wakichukua picha au video. Tukio hili linaweza kuwa ni uzinduzi wa mradi wa usambazaji wa maji safi kwa jamii.

Mtu mmoja amelala kwenye kitanda cha daktari huku amepanua mkono, anahudumiwa na daktari aliyevalia koti nyeupe, barakoa na glavu za plastiki nyeupe, daktari anaingiza kitu kwenye mdomo wake ili kubaini ugonjwa wa meno unaosumbua mtu huyu.

Lori lenye rangi ya nyekundu na nyeusi ambalo ni la kusafisha na kutoa majitaka limesimama huku kando yake, kuna watu wawili ambao wamesimama na wanaangalia kwenye shimo ambalo lori hili linavuta taka kutoka. Magari hayo hutumika kunyonya na kusafirisha maji machafu kutoka kwenye vioo au shimo hadi kwenye sehemu za alama ya kutupwa.

Mtu mmoja amevalia kifaa Cha kusaidia kutembea akishikiliwa na kusaidiwa na watu wengine watatu waliovaa makoti meupe ya hospitali au kituo Cha afya wanaonekana kuwa ni madaktari wake, inaonekana ni kipindi Cha mafunzo ,matibabu au msaada wa afya kwa mtu aliye na ulemavu wa kutembea.

Mtu mmoja yuko chumbani, amevalia nguo yenye rangi nyekundu na nyeusi. Kofia yake imetiwa manyoya. Anaonekana kuwa ni mganga. Anatumia pango kukata mizizi aliyoweka chini.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa, mgonjwa amelala kwenye kitanda cha daktari wa meno na daktari amevalia glavu, barakoa na anatumia vifaa vya meno kukagua au kutibu meno ya mgonjwa, hii ni huduma ya afya ya kinywa ambayo pia ni matibabu ya meno.

Mtu mmoja ambaye amevalia magwanda maalum kama vile aproni nyeupe, glavu na barakoa huku amebeba pampu yenye rangi ya bluu mkongoni. Ananyunyiza dawa kwenye eneo fulani, nyuma yake pia kuna watu wengine ambao wamevalia magwanda hiyo hiyo.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi ya kujikinga anafanya shughuli ya kupukiza dawa ya kuuwa wadudu. Anatumia kifaa maalum kinachotoa Moshi msito, hii ni njia inayotumiwa mara nyingi kudhibiti mtu au wadudu wengine hatari.

Watu ambao wameketi kwenye mviringo, wengine wameketi kwenye viti vya plastiki, wengine kwenye benchi. Kuna mtu katikati yao ambaye anaonekana kuwa ni mwalimu wao ambaye anafunza kuhusu kitu fulani. Kando yao kuna jengo ambalo ni la rangi ya blue .

Chumba cha hospitali ambacho kimepakwa rangi ya chungwa ambao kuna kitanda cha mgonjwa kulalia na vifaa vingine vya kusaidia mgonjwa. Kando yake kuna gari nyeupe ambalo limepakiwa.

Mtu ambaye amevalia mavazi ya kitamaduni ameketi chini juu ya mkeka na kushika nyonga ya mnyama mkononi. Pembeni kuna vifaa vya kienyeji kama ganda la kalabashi, na vitu vidogo vilivyotandazwa mbele yake. Vinavyoashiria matumizi ya kidini au, kitambauzi wa kijadi. Hii inawezakuwa shughuli ya mganga wa kienyeji, au mtabiri anayetumia mbinu za kitamaduni, kutoa ushauri au kutambua matatizo ya watu.

Daktari mmoja aliyevalia aproni yenye rangi ya manjano huku amevalia kofia nyeupe anatia dawa kwenye sindano ili kumpa chango mtoto aliyeketi kando na amebebwa na mamake aliyevalia shati lenye rangi nyekundu.

Eneo ambalo limeadhiriwa na mafuriko. Barabara imejaa maji na watu pamoja na magari wanajaribu kupita. Mtu mmoja ambaye ameshikilia troli kwenye maji huku akiwa mguu peku na upande mwingine kuna msongamano wa watu na magari.

Mtu ambaye amevalia mavazi ya kujikinga kama vile barakoa, aproni nyeupe na glavu yenye rangi ya kijani anatumia kifaa maalum kunyunyizia dawa kwenye vyuma labda ili kuua magonjwa au wadudu au kufanya usafi.

Mkulima mmoja ambaye amevalia magwanda maalum ya kumkinga kama vile aproni yenye rangi nyeupe na glavu yenye rangi ya kijani huku mdomoni amejikinga kutumia barakoa. Mgongoni amebeba pampu yenye rangi nyeupe na buluu. Ananyunyizia mimea yake ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi dawa ili kudhibiti wadudu na kuua magonjwa tofauti tofauti ya mimea.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha daktari wa meno. Daktari anafanya uchunguzi au tiba ya meno kwa kutumia vifaa vya tiba. Msaidizi wake, anamsaidia kwa kutumia kifaa cha kusafisha au kutoa maji kinywani. Wote wamevaa barakoa na mavazi ya kinga, ikionyesha tahadhari ya kiafya na usafi.

Daktari aliyevalia nguo yenye rangi ya zambarao anamdunga mgonjwa aliyeketi chini sindano mkononi labda kumpa chanjo wote daktari na mama wamevalia barakoa ili kujikinga kutokana na magonjwa ya maambukizi mezani kuna vifaa tofauti tofauti ambayo daktari anaitaji.

Daktari amevalia koti cheupe la hospitali katika chumba cha kitabibu linaonekana likionyesha au kuelezea kitu huku mkono wake uko karibu na buto la kijani lililowekwa mezani, pembeni kuna vifaa vya hospitalini kama mashine ya kusaidia kupumua ambayo huendaa inahusiana na maelezo yanayotoa, hii inaweza kuwa sehemu ya mafunzo au maelezo kuhusu matumizi ya vifaa vya matibabu.

Daktari anatoa chanjo kwa mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti rahisi inje katika mazingira ya kijijini. Muuguzi anavaa koti la dawa na balakoa na anafanya kazi kwa makini. Kando yake kuna bokisi la kuhifadhia chanjo yenye rangi ya blue ,likiwa limefungwa kwa usalama. Mazingira ni ya wazi na ya asili.

Mkutano au hafla ya watu wengi, ambao wamekusanyika bado wakiwa wamevaa glove za plasitki za rangi ya blue na bado wakiwa wamevaa balakoa. Inaonekana kama kuna mtu ambaye anazungumza na kutoa hotuba kwa kutumia kipasa sauti. Wengine wanashika mikono au vifaa na hali inaonyesha kama ni hafla rasmi, labda baada ya kusaidia jamii au kusambaza vifaa vya usafi vya afya.

Moja ambayo amevaa nguo nyeusi, anamshikilia mtoto aliyevaa kofia yenye rangi nyekundu, huku daktari aliyevalia apron yenye rangi ya manjano, anampa mtoto chanjo. Kando yao kuna madaktari pia wengine ambao wamevalia apron hizo, huku mmoja akishika simu tayari kuchukua picha au video .

Daktari wa macho anafanya uchunguzi wa jicho la mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kupimia macho. Daktari huyu amevalia barakoa na shati nyeupe huku mgonjwa ameketi na kusubiri kufanyiwa uchunguzi wake.

Mgonjwa na mtu wa huduma wa afya ambaye ni daktari wa meno wapo katika kliniki ya meno. Wote wanaonekana wakiwa na tabasamu kubwa, ishara ya kuridhika na huduma nzuri walipokea na kutoa. Mgonjwa anainua kidole cha gumba juu kuonyesha ishara ya poa au asante. Mandhari ni safi na vifaa vya kisasa vinaashiria huduma bora ya kiafya.

Madaktari wawili ambao wamevalia magwanda maalum. Kama vile glavu na maski. Wanamshughulikia wagonjwa huku akiangalia maneno yake. Daktari mmoja anamulika na kutoa kitu kwenye meno. Huku mwenzake akiwa tayari kumsaidia, labda kubaini chanzo cha ugonjwa au shida ya meno.

Mama ameketi huku amemshikilia mtoto mchanga naye mhudumu wa afya anampa mtoto chanjo kwenye mguu. Wote wawili, mama na mwuguzi, wamevaa barakoa kuashiria tahadhari dhidi ya magonjwa ya kuambukiza kama covid 19. Hii ni hali ya kawaida katika kliniki au zahanati ambapo watoto hupelekwa kupata chanjo muhimu za utotoni ili kuwakinga kutokana na magonjwa hatari.

Watu watoto mmoja ambaye amevalia shati yenye rangi ya zambarau ameketi chini. Huku mtu wa pili aliyevalia vazi lenye rangi ya bluu na amefunika kichwa anamwelekezwa kipimo cha joto. Mtu wa tatu upande wa kulia pia amevaa fulana ya bluu na barakoa anaandika au kuangalia kitu. Nyuma yao kuna kibanda cha udongo na miti.

Mama mmoja mjamzito ameketi chini kwenye kiti, huku anaonekana anaumwa, huku mama mwenzake mkuu ambaye aonekana kuwa mukunga anatayarisha nafasi chini iliaweze kumsaidia kujifungua, mkunga huyu amevalia barakoa mdomoni na glavu mkononi.

Mtu anaosha mikono kwa sabuni huku povu imejaa kwenye viganja hili ni tendo rahisi lakini lenye nguvu kubwa kiafya. Linaweza kuzuia magonjwa mengi ya kuambukiza kama mafua na hata COVID-19. Kuosha mikono kwa sabuni mojawapo ya tabia bora za usafi wa kibinafsi hasa kabla au baada ya kula ama kutoka chooni au kushika vitu vyenye uchafu.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa katika kliniki ya meno, daktari huyo amevaa koti la maabara glavu za mipira barakoa na kofia ya plastiki kama kinga ya usafi mgonjwa amelala kitandani na kinywa chake kimefunguliwa wazi huku daktari akitumia vifaa vya matibabu kunangalia au kutibu meno yake.

Chini ya hema daktari anamdunga mgonjwa aliyeketi chini sindano kwenye mkono kumpea chanjo. Daktari na mgonjwa wamevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa ya kuambukiza. Kando yao kuna kiboksi chenye rangi ya buluu ambacho kinatumika kuweka dawa.

Banda la uhamasishaji kuhusu ukimwi, lina bango lenye ujumbe We talk Protection pamoja na utepe mwekundu unaotambulika kimataifa kama ishara ya mapambano dhidi ya ukimwi. Watu ambao wamevalia fulana zenye ujumbe wanahamasisha matumizi sahihi, na mara kwa mara ya kondomu ili kupunguza maambukizi ya ukimwi na magonjwa mengine ya zinaa.

Mtaalamu wa maabara yuko kazini, amevaa glavu na anafanya kazi na vifaa vya uchunguzi wa kiafya, kuna vifaa vya maabara mezani pamoja na, sampuli ya damu, hii inaonyesha shuguli za uchunguzi wa kiafya hospitalini au maabara.

Mama mmoja ambaye amevaa shati yenye rangi ya bulu anasaidia mwenzake aliyevalia shati nyeupe kuchota maji kutoka kwenye tapu, mama huyo mwingine ameshikilia kibuyu ili kuweza kuchota maji, kando yao kuna mmea wa mahindi ambao una rangi ya kijani kibichi umejaa shambani.

Chini ya hema vitanda vimepangwa kwenye mpangilio vizuri. Vitanda hivi vinaonekana kuwa ni vitanda vya wagonjwa. Mbele kuna televisheni ambalo limewekwa labda ili kuwafurahisha wagonjwa. Kuna mtu anapita katikati ya vitanda hivi labda kukagua.

Katika jengo ambalo limeporomoka watu wengi wamesimama juu ya mabaki ya jengo hilo . Kuna askari na wafanyikazi wa dharua waliovalia mavazi ya rangi za kuashiria wakifanya kazi za kuokoa watu au kuhifadhi eneo . Watu wengi wamesimama karibu na eneo hilo la tukio wakitazama na kusaidia.

Mkono wa daktari ambaye amevalia nguo nyeusi , ameshikilia mkono wa mtoto ambaye amevalia nguo nyekundu na kijikalamu akitia alama kwenye mkono wa mtoto kidoleni , ili kuashiria kwamba mtoto huyu amepokea chanjo.

Wauguzi wawili ambao wako katika chumba cha watoto wachanga, ambao walizaliwa kabla wa wakati wao, wanahudumia watoto hao. Watoto hao wamelazwa kwenye vitanda maalum na chumba hicho kina vifaa vingi vya kisasa.

Eneo ambalo ajari imefanyika ambalo linahusisha magari matatu. Gari moja bado linawaka moto na lingine ambalo ni gari la mafuta. Kuna watu ambao wamesimama kando huku wengine wakichukua simu zao labda kuchukua picha au video.

Watoto wawili wadogo ambao wanatumia kituo cha kuosha mkono kilicho nje ya jengo. Mtoto anakunja mkono chini ya maji unaotirirka kutoka kwenye bomba la tangi la maji. Kituo hicho kina tangi jekundu la maji lililowekwa juu ya fremu ya chuma.

Chanjo ya mviringo, inayolengwa kuzuia magonjwa matatu hatari, homa ya mnyako, uvimbe watezi za mate na surua. Hutoa kinga ya muda mrefu kwa kuanzisha kinga ya mwili dhidi ya virusi hivi na inahitajika dozi mbili ili kupata kinga kamili.

Kituo cha afya cha watoto, ambacho kina vitanda vidogo vinavyotumika kuwahudumia watoto waliolazwa, huku watu wazima wamesimama kando wakiwaangalia watoto. Ukuta umechorwa michoro ya watoto za rangi za kupendeza. Jambo linalenga kuleta mazingira ya urafiki kwa watoto.

Mkulima yuko shambani, ananyunyizia dawa kwenye mimea yake, amvaa mavazi ya kujikinga pamoja na kofia, na barakoa, na anatumia kifaa maalum cha kunyunyizia dawa kilicho bebwa mgongoni, shamba linaonekana kuwa la mpunga ikiwa na mistari ya mimea iliyopandwa kwa utaratibu mzuri.

Chupa ya dawa ya ibuprofen ambayo inasaidia kutuliza maumivu, kupunguza homa na kuondoa uvimbe. Inatumiwa mara nyingi kwa maumivu ya kichwa, meno, misuli, viungo, hedhi na homa. Ni muhimu kutumia dawa hii kwa maelekezo ya daktari kama ilivyoelekezwa kwenye eneo la lebo kuepuka madhara. Chupa hiyo ni yenye rangi nyeupe. Imetiwa kwenye meza ya rangi ya buluu.

Mama mmoja, amevalia nguo yenye rangi ya nyekundu, huku amevalia gumbuti na glavu, ameshikilia ndoo la maji na brashi. Labda tayari kuosha choo ama sehemu zinginezo.

Daktari mmoja ambaye amevalia nguo yenye rangi nyekundu na barakoa mdomoni , ameshikilia kifaa ambacho ni mfano wa meno ya mwanadamu anamweleza mama mmoja ambaye ameketi chini huku anamwangalia kwa makini labda kumfundisha kuhusu meno .

Wanawake wawili wanachota maji kutoka kwenye kisima cha asili kilichochimbwa ardhini wakitumia sufuria. Hii ni hali inayodhiirisha changamoto ya ukosefu maji safi na salama hasa katika maeneo kame au yenye miundo binu duni ya maji.

Chanjo ya Polio, ambao ni sindano ya milimita kumi, pamoja na vifaa vya kitabibu kama stetiskopu na sindano. Chanjo ya Polio ni muhimu sana kwa kuzuia ugonjwa wa kupoozwa unaosababishwa na virusi vya Polio, kulinda watoto hawa walio chini ya miaka mitano na kufanikisha kukomesha Polio duniani.

Daktari wa meno yuko katika kliniki ya meno, huku amevalia suti ya kitibabu na barakoa. Anamtibu mtoto mdogo ambaye amebebwa na mamayake walioketi kando, kwenye kiti cha kupima meno. Daktari anaonekana akitazama kwa makini mtoto huku akimkabidhi au kumtoa kitu kidogo.

Watu ambao wanatembea kwenye barabara iliyofurika na maji mengi, hadi kufikia juu ya mapaja yao. Watu wawili mbele wanabeba viatu mikononi, na wengine wawili nyuma wakitembea polepole kwenye maji.

Mtu amelala kwenye kitanda cha daktari wa meno, akiwa anafanyiwa tiba ya meno. Daktari amevalia glavu na anaendesha kifaa kinachotumika kutoa mionzi ya bluu kwa mdomo wa mgonjwa. Jambo linalotumika kwenye matibabu kama kuweka plasta au kuweka dawa ya meno.

Mama mmoja, ambaye amevalia nguo ya bluu amemshika mtoto, huku daktari amevalia koti nyeupe, barakoa na glavu ya plastiki nyeupe, anamchoma mtoto shindano. Mtoto anaonekana kulia, labda baada ya kudungwa shindano. Kando yao kuna mama ambaye ameketi chini, kungojea zamu yake.

Daktari mmoja ambaye amevalia nguo nyeupe huku amevalia glavu yenye rangi nyeupe , anamchoma mtoto shindano ya chanjo. Mtoto aliyebebwa na mama yake aliyeketi chini. Upande mwingine kuna watoto ambao wamebebwa na mama yao wanangojea kupokea chanjo.

Wanawake wawili wanatembea kwenye maji iliyotuama baada ya mafuriko katika kijiji chenye nyumba ya makuti na mabati. Wanatumia fimbo kujisaidia kutembea, kwenye eneo hilo lililofurika. Hali inayoashiria madhara ya mvua kubwa au kupanda kwa maji.

Muhudumu wa afya anachukua sampuli kutoka kwa mwanamke, aliyeketi chini huku amevalia nguo yenye maua, hii huenda ni kwa ajili ya kupima kiwango cha sukari, HIV au vipimo vingine vya afya. Hii ni sehemu ya huduma ya afya ya msingi zinazotolewa katika kliniki au hospitali.

Watu ambao wanatumia njia ya boti kusafiri kutoka upande mmoja hadi mwingine, inaonekana ni baada ya mafuriko kufanyika. Kuna watu ambao wamevalia nguo nyekundu wanaonekana kuwa na shirika la msalaba nyekundu ambao wamekuja kuwa saidia, baada ya kupata shida.

Muuguzi ambaye amevalia aproni ya rangi ya manjano na maski usoni anashughulikia mtoto aliyeshikwa na mama ambaye pia aliye valia maski usoni anaonekana kumdunga mtoto shindano labda kumpea chanjo baada ya kuzaliwa.

Chupa ya plastiki imejaa kiyowevu cha rangi ya kahawia nyepesi. Kiyowevu hiki, kinaweza kuwa ni mchanganyiko wa dawa ya kienyeji au vilevi vya asiili, kama vile, pombe ya kienyeji au tiba asili. Pia kuna vitu vingine vya kienyeji vilivyowekwa chini. Kuashiria mazingira ni ya kuuza au kutumia tiba ya kiasili.

Daktari anamchanja mtu ambaye amevalia nguo yenye rangi nyekundu na buluu. Daktari anamwangalia na kuingiza sindano kidogo kwenye bega la mtu huyu. Jambo linaloashiria utoaji wa chanjo. Mazingira inaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya.

Hospitalini mama mmoja ambaye amevalia buibui yenye rangi ya manjano ameshikilia mtoto huku daktari akimchoma mtoto sindano ya chanjo. Chanjo huzuia magonjwa tofauti tofauti yanayoadhiri watoto.

Nyumba la daktari, ambalo limepakwa rangi ya kijani kibichi huku, ina kitanda, plastiki ya kutupa takataka ya manjano na mtoto ameketi kwenye kiti, huku daktari akishughulikia labda dawa ya kumpa au sindano ya kumdunga mtoto.

Mtu ambaye amevalia mavazi ya kinga yenye rangi ya njano na glavu ya bluu na buti yenye rangi nyeusi, anapuliza dawa kwenye mimea mingi midogo midogo iliyopangwa vizuri. Ana kifaa cha kupulizia mkongoni . Hii inaashiria kazi ya kuzuia wadudu au magonjwa kwenye mazao.

Mama mmoja, ambaye amevaa nguo yenye maua amesimama huku ameshika simu mkononi, akimwangalia daktari akimpa mtoto aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitali dawa. Daktari huyo, anatabasamu na amevalia nguo yenye rangi ya samawati.

Watoto wadogo wamesimama mbele ya tanki kubwa la maji lenye rangi ya blu . Tanki hili lina maandishi ya kingereza yanayosema we drink clean water donated by hope care yani tunakunywa maji masafi yaliyotolewa na hope care . Mtoto mmoja anavuta bomba la maji ili kujazia chombo chake huku wengine wakiwa wamesimama kwa mstari wakingojea na chombo chao mkononi.

Daktari mmoja amesimama chini ya hema huku amevalia koti ya rangi nyeupe. Mdomoni amevalia maski . Anaonekana kuwa anatoa dawa kwenye chupa tayari kumdunga mmoja. Kando yake kuna watu ambao wameketi kwenye viti vya plastiki na kwenye ukuta kuna mabango ambayo imechorwa watu ambao wamevalia barakoa.

Chupa ya chanjo ya homa ya manjano, ambayo inaitwa, yellow fever , yenye label inayoeleza yellow fever vaccination ,na sindano iliyo mbele yake. Nyuma kuna chupa nyingine, zingine. Chanjo hii hutumika kuzuia ugonjwa wa homa ya manjano inayosababisha na virusi vinavyoenezwa na mbu.

Chumba cha hospitali ambacho kimejaa vitanda vingi, ambavyo pia vina wagonjwa tofauti tofauti ambao wamelala kitandani. Mgonjwa mmoja ambaye amejifunika shuka yenye rangi nyeupe, anaonekana kupokea matibabu labda baada ya kupata ajali.

Katika chumba cha hospitali. Mama mmoja ameketi chini huku amemshikilia mtoto ambaye amefunika vizuri. Mwenzake ambaye amevalia nguo ya manjano na nyeusi. Anaonekana kwamba mletea zawadi ambazo ni vifaa vya kumfunikia mtoto.

Mtu mmoja ambaye ameketi chini huku amesongesha shati lake kando. Anadungwa sindano kwenye mkono na daktari. Labda anapewa chanjo. Kando yao kuna watu wamepanga laini ili kungojea zamu yao ya kushughulikiwa.

Familia inayoishi kwenye nyumba ya manyata imeathirika na mafuriko, maji yamezingira nyuma, na watu wanajaribu kuokoa mali zao, hii inaashiria hali kubqa ya mvua na mafuriko vijijini, ambayo huathiri makaazi na usalama wa afya, ya jamii.

Wahudumu wawili wa afya wanafanya huduma ya matibabu kwa meno ya mgonjwa aliyelala kwenye kitanda maalum ya kliniki ya meno, wote wawili wamevalia barakoa na wanafuata taratibu za usafi na usalama, moja anashikilia kifaa fulani ya matibabu huku mwingine anafanya uchunguzi mdomoni mwa mgonjwa.

Mtu ambaye amevalia mavazi ya kitaalamu ya kazi ikiwa ni pamoja na kati la daktari, maski na kofia ya plastiki. Anajihusisha na kumfunga au kupangwa dawa katika masanduku na Chupa ya kiozezi. inaonyesha mazingira ya kazi katika sekta ya afya au uzalishaji wa dawa.

Moja mjamzito amelela kwenye mkeka huku amejifunga leso, na mama mwenzake ambaye anaonekana kuwa mkunga anamshika tumboni labda kuhakikisha kuwa mtoto tumboni yuko salama.

Wahudumu wawili wa afya waliovaa mavazi ya kujikinga kama vile glavu maski na kofia za upasuaji, wanafanya matibabu ya meno kwa mgonjwa aliyelala kitandani kwa daktari wa meno. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kliniki ya meno yenye vifaa na dawa mbalimbali kwenye rafu ya nyuma.

Jengo la ghorofa limeporomoka. Huku mabaki yake yakitapakaa kila mahali. Mtoto mmoja ambaye amevalia nguo ya samawati amesimama juu ya mawe akiangalia.

Daktari aliyevalia koti yenye rangi nyeupe huku amejifunga kitambaa yenye rangi ya kijani , anamdunga sindano mtoto aliyeshikwa na mamake aliyevalia nguo yenye rangi ya bluu. Mtoto anaonekana kulia labda bada ya kuskia uchungu wa kudungwa sindano.

Jengo la ghorofa ambalo limeporomoka huku kando yake watu wa kikozi wa dharura wanatazama na kuchunguza mabaki ya jengo baada ya kuboromoka . Wanaonekana wako tayari kuingia na kutafta watu walioweza kuathiriwa ndani ya mabovu hayo

Muuguzi ambaye amevalia sare yenye rangi ya kijani anamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani ambaye ameufunikwa na shuka nyeupe. Kando yake kuna kiti cha kukalia na mezane pia kuna mashine ya kutumika na blanketi.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanamu hudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu ya meno, daktari mmoja amevaa mavazi ya upasuaji, barakoa, miwani pamoja na miwani ya kinga bna glavu, anatoa ishara ya kidore gumba kuashilia mambo yanaenda vizuri, mgonjwa anaonekana ametuli na amevaa beji, ya kinga shingoni, mazingira ni safi na ya kisasa.

Mtu mmoja, ambaye amevalia shati yenye rangi ya kijani kibichi, ameketi chini kwenye kiti huku daktari ambaye pia amevalia barakoa, na kuti yenye rangi ya buluu, anamdunga sindano labda kumpea chanjo, kando yao kuna baridi ambayo inatumiwa kuhifadhia dawa.

Muhudumu wa afya, anazungumza na mama aliye na mtoto mchanga katika kliniki au kambi ya afya, wamo ndani ya hema, la mda, wakiketi mezani na karatasi kalamu na dawa za kutakasa mikono ikiwa mezani, muhudumu amevalia barakoa, kuashiria tahathari ya kiafya, huenda thizi ya magonjwa yahuha, ambukiza.

Mama mmoja ambaye amevalia nguo yenye rangi ya chungwa ameketi chini huku amemshikilia mtoto. Muhudumu mmoja wa afya amesimama huku akimmiminia mtoto dawa mdomoni labda kumpa chanjo. Mazingira yanaonekana kuwa wapo katika kituo cha afya.

Mama mmoja ameketi chini. Huku amevalia nguo yenye rangi nyekundu na nyeusi. Huku daktari kando yake anatumia kifaa maalumu kumwangalia kwenye masikio ili kubaini shida ambayo mama huyu anaweza kuwa nayo. Daktari amevalia shati lenye rangi nyeupe.

Muuguzi ambaye amevalia sare yenye rangi ya kijani anamfunika mtoto mchanga ambaye amelala kitandani chumbani humu kuna kifaa venye aina mbali mbali za kisasa za kuwahudumia watoto wachanga.

Madaktari watatu ambao wamevalia aproni zenye rangi ya bluu na maski na glovu wanamshughulikia mgonjwa aliyelala kitandani kumfanyia upasuaji. Wanafanya kazi hiyo kwa uangalifu na umakini.

Mhudumu wa afya anazungumza na kundi la wanawake walioketi ardhini kwenye eneo la wazi. Wanawake wengi wamevaa mavazi ya kitamaduni ya jamii ya Maasai, hii huenda ni kikao cha uhamasishaji kuhusu afya haki za wanawake au maendeleo ya jamii kama inavyofanyika vijijini au katika jamii ya wafugaji.

Katika darasa la shule, wanafunzi wamevaa sare za shule yenye rangi ya blue na rangi ya pinki, wanafunzi wameketi kwenye madawati wakiangalia mbele kwa makini ambapo mwanafunzi mmoja mwenzao anajaribu kuwaonyesha kitu, mwalimu pia amesimama kando akimwangalia mwanafunzi, wanafunzi, baadhi ya wanafunzi hawa wamevallia barakoa pamoja na mwalimu wao.

Mtu ambaye amevalia mavazi ya kinga na barakoa anafanya zoezi la kusafisha au kupanga dawa katika eneo la soko, lenye mboga mboga, anafanya zoezi la kupaka dawa au kusafisha kwa kutumia mashine ya kupaka dawa au maji ili kudhibiti wadudu, kuzuia magonjwa au kudumisha usafi.

Mtu mmoja aliyevalia suti yenye rangi ya bluu. Anatumia brashi kusugua kifaa ambacho ni mfano ya choo na mkononi ameshika sabuni. Yaonekana kuwa anaonyesha jinsi ya kuosha choo. Kuna watu kando yake ambao mmoja anamimina maji huku wengine wakiangalia.

Mama mmoja aliyevalia nguo yenye rangi ya pinki ameketi chini akiwa amemshikilia mtoto vizuri kwa uangalifu naye daktari ambaye ameevalia koti jeupe anaonekana akimpa mtoto dawa mdomoni , labda kumpa chanjo .

Mama mmoja ameketi chini huku anadungwa sindano ya chanjo na daktari aliyevalia saa mkononi. Mama huyu amevalia barakoa, labda kumkinga dhidi ya magonjwa ambukizi. kando yake kuna kimeza ambacho kina kibokisi ambacho kinatumika kuhifadhia chanjo hizo.

Mama mmoja ameketi chini huku anapokea chanjo. Mhudumu wa afya anayemchukua chanjo amevaa sare ya matibabu nyeupe, na mtu mwingine anayevaa koti la bluu anaangalia. Kwenye bango nyuma kuna maelezo ya kinga dhidi ya maambukizi kama kuvaa barakoa, kusafisha mkono na mengineyo. Kuna mtu ambaye ameketi kando yake, anangojea zamu yake.

Mtoto mdogo anapewa chanjo au dawa ya matone mdomoni na mtu wa huduma wa afya. Mtoto amekaa kwenye mapaja ya mama yake huku mtu wa huduma akiwa amevaa sare ya shirika la afya. Hii ni shuguli ya huduma za afya ya jamii, kama vile kampeni ya chanjo au utoaji wa vitamini.

Mama mmoja, ameketi kwenye benchi, huku amevalia barakoa, amemshikilia mtoto, anaye dungwa na daktari aliye vaa nguo yenye rangi nye, mtoto huyu anapewa chanjo, ili iweze kumkinga kutokana na magonjwa tofauti tofauti.

Mama mmoja amelazwa hospitalini akiwa na mtoto mchanga, ametembelewa na kundi la watu waliovaa mavazi rasmi na ya heshima, huku mwingine amevalia ya kitamaduni, baadhi ya watu hawa anaonekana kuwa viongozi wa serikali, tukio hili huenda kuwa ni ziara ya viongozi au wahudumu wa afya kumpongeza mama huyu baada ya kujifungua, au kufuatilia hali ya wagonjwa hospitalini.

Watu wa huduma wa afya wapo katika chumba cha watoto wachanga. Wahudumu hawa wamevaa mavazi ya kliniki na wanahudumia watoto wachanga walioko kwenye mashine maalum ya kusaidia kuishi. Chumba kimejaa vifaa vya matibabu vinavyosaidia katika utunzaji wa watoto wachanga walioko katika hali nyeti ya kiafya.

Daktari anatia paipu kwenye mdomo wa mgonjwa aliyelala kitandani na amefunikwa vizuri, anatia paipu hiyo ilikumsaidia kupumua, daktari amevalia barakoa na pia gwanda maalum kichwani, na kando yake kuna msaidizi ambaye anajaribu kutengeneza mashine ya kumsaidia mgonjwa.

Mtu mmoja anapokea chanjo anaonekana kuwa anaumwa kidogo au ana wasiwasi kutokana mdundo ya sindano. Mtu huyu amevaa barakoa na shati lenye rangi za cheki. Mikono ya mtu mwingine unaosukuma sindano unaonekana ukitoa chanjo kwenye bega la mtu huyo.

Madaktari wawili wa meno ambao wanafanya huduma ya matibabu ya meno kwa mgonjwa aliyelala kwenye kitanda maalum ya kliniki ya meno, wote wawili wamevalia makoti nyeupe na barakoa huku wakifuata taratibu za usafi na usalama, mmoja anashikilia vifaa za matibabu huku mwingine akifanya uchunguzi mdomoni mwa mgonjwa.

Watu wawili ambao wamevalia mavazi ya kujikinga yenye rangi ya manjano na glavu yenye rangi nyekundu na barakoa wanashikilia kibuyu yenye rangi nyekundu inayoashiria kuwa ina kemikali hatari.

Mwanamke aliyevaa sare ya afya labda ni mhudumu wa afya wa jamii. Anazungumza na mwanamke mwenzake ndani ya chumba cha nyumbani, ambacho kimejaa manguo na pia kuna televisheni mezani. Mhudumu anaonekana akieleza jambo kutoka kwa kijitabu. Hii inaashiria huduma ya afya ya jamii hasa elimu ya afya na ushauri kwa mama au familia.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha daktari. Daktari amevaa koti la kazi na kofia ya plastiki na barakoa huku mgonjwa amevaa miwani ya ulinzi ya macho. Inaonekana ni huduma ya afya ya meno ndani ya kliniki.

Mtu mmoja ambaye amevalia nguo za kitamaduni za kimaasai ameketi chini huku anapokea chanjo kwenye mkono wake kutoka kwa mfanyakazi wa afya ambaye amevalia koti la bluu la UNICEF na barakoa. Mandhari inashiria tukio la chanjo likiendelea na nyuma kuna mabango yenye maelezo kuhusu utawala na shirika husika.

Watu wanafanya usafi wa mazingira wakiwa wanakusanya na kupanga takataka kwenye eneo fulani. Wanaonekana kutumia mikono na zana kama mashuka au vyembe kwa ajili ya kusafisha takataka zilizokusanya. Watu hao wanajitahidi kuondoa uchafu ili kuweka mazingira safi na salama.

Wazima moto wawili wanajaribu kudhibiti moto wa pori unaoteketeza nyasi na mimea. Wana suruali na mavazi ya rangi ya manjano, kofia za kinga na vifaa vya kuzuia moto huku wanapiga moto huo ili kuzuia kuenea zaidi. Hii ni kazi hatari inayohusisha ujuzi mkubwa wa kupambana na moto wa porini.

Mtu moja ameketi kwenye kiti huku akipokea chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya aliyevaa vesti ya rangi ya njano ya kuonekana. Watu wengine pia wako kwenye safu wakisubiri chanjo. Wote wanaonekana kuvaa barakoa na mazingira ni wazi huenda ni kwenye kijini au mtaa.

Mwanaume mmoja anafanya mazoezi ya viungo kwa kutumia kifaa maalum cha mazoezi katika kituo cha mazoezi au kliniki ya tiba ya mazoezi . Anaonekana makini na mwenye umakini katika kufanya mazoezi hayo huku mtu mwingine akiwa nyuma yake anaangalia au kumsaidia.

Wahudumu wa afya wakiwa wamevalia makoti meupe na barakoa, wakifanya kazi ya kimatibabu kwa wagonjwa kwenye chumba cha kawaida. Meza imepakana na vifaa vya matibabu kama glavu, chupa na karatasi, na kuna watu kadhaa, ambao wameketi chini wanangoja kuhudumiwa.

Mtaalamu wa afya aliyevalia barakoa na glavu na guanda maalum la matibabu anamchoma chanjo mwanamke kwenye bega lake akiwa pia amevaa barakoa watu wengine wamesimama na kuketi nyuma kwenye hema la huduma ya afya.

Wauguzi wawili ambao wako katika chumba cha hospitali wamevaa sare nyeupe za wauguzi na wako karibu na kitanda cha mgonjwa. Wanawashughulikia watoto wawili ambao wamefungwa nguo nyeupe, huku mama ya watoto hao ameketi kando ya kitanda.

Wauguzi wawili wakiwa katika chumba cha hospitali. Mmoja akimshughulikia mtoto mchanga kitandani, huku mwingine akimzungumzia mama aliyesimama pembeni ambaye ni mjamzito. Chumba kimejaa vifaa vya matibabu na ukutani una televisheni.

Tangazo la mganga anayeitwa Dr Galazinga. Kwenye tangazo, kuna dawati lenye mshumaa na kadi na vitu vya ushirikina. Na maandishi yanayosema anatoa huduma za uchawi, mapenzi, hirisi na dawa ya mvuto.

Umati wa watu ambao wamesimama kando ya shimo kubwa lenye maji machafu inayoonekana kama daraja. Wanatazama kilichoko ndani . Kunamabaki ya ujenzi na udongo imejimbuliwa sana. Inaonekana ni eneo ambalo iliathiriwa baada ya mafuriko.

Chupa kadhaa za dawa zenye vipandiko vya hospitali ambavyo viko kwenye vitundiko mbele yao, chupa hizi zinamajina kama rifamni capsules ,ethambutol tablet, pyrazinamide tablets ,isoniazid tablet ambazo hutolewa kutibu kifua kikuu, kuna mchanganyiko wa vidonge vyeupe na kapsule nyekundu kwenye tray ya buluu.

Katika chumba cha upasuaji hospitalini kuna madaktari ambao wamevalia maguanda ya upasuaji na barakoa. Mmoja ambaye anamwangalia mgonjwa huku ameshikilia kijiwembe cha kutumia ili kumpasua mgonjwa.

Mtaalamu aliyevaa mavazi ya kujikinga ambayo ni, suti ya njano, glovu na barakoa. Anachukua sampuli kutoka kwenye pua ya ng'ombe kwa kutumia vyombo maalum. Ng'ombe yuko kwenye kizimba cha chuma na mtaalam anaonekana makini katika zoezi la uchunguzi wa afya au utafiti wa magonjwa ya mifugo.

Kibanda kindogo cha maji cha jamii chenye paa na bati la samawati na kuta za nyeupe. Kina mama ambao wamepanga laini na vibuyu vyao vyenye rangi ya manjano wanachota maji.

Kundi la watu wanaume kwa wanawake wamesimama katika mstari, huku wamevalia vijinguo yenye rangi ya blue na imechorwa lable ya serikali, huku chini ya miguu zao kuna mibagi mekundu ambae wameweka chini moja ambaye amesimama mbele anaonekana kama kiongozi wao anawaeleza kitu.

Mama mmoja aliyevalia buibui nyeusi amesimama kwenye eneo mkavu lenye udongo nyekundu na miti michache isiyo na majani .Hii inaashiria kuwa eneo hili ni eneo ambalo lina tatizo la ukame na mazingira ya jangwani.

Bokisi ya chanjo aina ya Tresivac PFS inayotumika kukinga mtoto au mtu dhidi ya magonjwa matatu ambayo ni surua, matende na rubela. Chanjo hii hutolewa kwa sindano moja yenye dosi ya 0.5ml na imetengenezwa na serum institute of India .

Kituo cha kuosha mkono ambacho kina tankia maji ambalo lina rangi ya kijani kibichi , sinki ya plastiki ambayo pia ni ya rangi ya kijani kibichi na ndoo nyeupe chini ya kukusanyia maji yanayotiririka baada ya mtu kunawa mkono.

Wahudumu wa afya, waliovaa sare nyekundu za dharura, wakiwa katika chumba cha mapokezi ya dharura hospitalini. Wakisindikiza mgonjwa aliye kwenye kitanda cha wagonjwa. Kuna wauguzi na wafanyakazi wengine wa hospitali, ambao wanatoa msaada, huku wote wakiwa wamevalia barakoa.

Daktari na msaidizi wake ambao wamo kwenye chumba cha upasuaji, wote wamevaa mavazi rasmi ya ulinzi kama vile aproni na barakoa, daktari anamfanyia mgonjwa upasuaji huku msaidizi wake akiwa amesimama karibu akifuatilia kwa umakini.

Vifaa vya jadi vya kisii vikiwemo kikapu kilichopambwa, chupa ya kalabashi, kamba nene na sanamu ya udongo nyuma. Vifaa hivi vinahusishwa sana na tamaduni, na mila ya kiafrika hasaa katika shughuli za kitamaduni kama tiba, tambiko, au utamaduni wa wazee.

Katika darasa, lenye ubao mweusi, wanawake wawili mmoja aliyeketi akimwangalia mwenzake, na mwenzake ambaye amesimama, huku akitabasamu, ameshikilia suruali ambalo ametia sodo, akionyeshana kitu kwa wale ambao wamekaa mbele yake.

Mtu mmoja, ambaye amevalia aproni yenye rangi ya buluu na glovu na barakoa. Ameshika vibuyu viwili, vyenye rangi ya manjano na buluu, ambavyo vimechorwa alama ya kuonyesha hatari. Kumanisha kuwa, vitu alivyobeba kwenye vibuyu hivyo ni hatari.

Mama mmoja anaosha mkono kwenye tanki la maji la Rotto. Linalo thaminiwa na UNICEF. Huku mtoto akimwangalia pembeni, tanki limewekwa mbele ya vibanda vya biashara na kuna viti vya plastiki na ndoo ya maji karibu.

Mtu mmoja ambaye amevalia aproni nyeupe huku mkononi amevalia glavu yenye rangi ya bluu ameshika pampu mkononi, ananyunyizia mimea yake dawa. Hii ni kwa sababu labda anataka kuwaangamiza wadudu au magonjwa ya mimea.

Katika eneo la jangwa ambapo watu wamepandisha vibuyu vyenye rangi tofauti tofauti kama vile; manjano, kijani, nyeupe wamepanga laini ili kuweza kuchota maji kando yao kuna jengo ambalo linaonekana kuwa vyumba vya kujisaidia.

Afisa wa afya ambaye ameketi mezani huku amevalia sare za kazi na barakoa. Akiangalia karatasi fulani kwenye faili. Huku mbele yake mwanaume ameketi kwenye kiti cha plastiki. Akimsikiliza afisa huyo.

Bajaji mbili na pikipiki moja , ambayo imebeba mteja ambaye amejifunika shuka yenye rangi nyekundu, huku pikipiki ikitolea mwavuli anapita kwa maji mingi yaliyosimama ishara ya mafuriko baada mvua kubwa.

Mmoja na mtoto wote wamevaa barakoa huku wakiosha mikono pamoja kwenye kidumu cha maji cha roto chenye nembo ya Unicef. Mama huyu anamsaidia mtoto kuhakikisha anaosha mikono vizuri. Hii inaoyesha umuhimu wa usafi hasa kipindi cha ugonjwa kama Covid 19.

Mama mjamzito akiwa amelala chini kwa blanketi lililotandikwa, huku mama mwenzake aliyevalia nguo ya bluu anamshika tumboni kuhakikisha kwamba mtoto yuko sawa. Kando yao kuna wamama wengine wajawazito ambao pia wanangojea zamu yao ili kuhudumiwa na mkunga.

Watu wawili, ambao wamevalia maaproni na maglovu huku wanatumia reki, kusanya takataka ambazo ni maplastiki, takataka aina zozote. Wakikusanya pamoja ili kusafisha mazingira.

Ngamia amelala chini kwenye mchanga wa jangwa akiwa amevalishwa mzigo mgongoni ambaye imefungwa na kamba . Anaonekana amechoka au kupumzika baada ya safari.

Mama mmoja aliyevalia gauni la hospitali ameketi kwenye kiti huku amemshika mtoto mchanga aliyezongwa kwenye shuka jeupe, mazingira ambayo yanaashiria wadi ya hospitali au chumba cha wagonjwa cha kina mama cha kujifungua.

Mhudumu mmoja wa afya ambaye amevalia miwani, huku mdomoni amevalia barakoa na pia amevalia koti jeupe, anaonekana anadungilia sindano kwenye kijichupa kidogo ili kutoa dawa tayari kumdunga mgonjwa.

Mafundi wawili ambao wameketi chumbani huku wanatumia cherehani kushona barakoa mingi ambazo ni za rangi ya bluu. Wote wamevalia barakoa na pia wamevalia makoti meupe meupe.

Watu wawili, mmoja wa kiasili ya Afrika na mwingine wa kiasili ya kizungu amesimama nje ya choo cha umma kilichopakwa rangi ya bluu na nembo ya fresh life . Jengo hilo lipo kwenye mtaa wa mabanda na nyuma kuna nyumba za mabati na barabara za vumbi.

Daktari wa meno au mhudumu wa afya ambaye anaangalia meno ya mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha kliniki. Daktari amevaa barakoa, glavu na koti la kazi huku mgonjwa akiwa na kitambaa cha kumkinga. Hii inaonekana kama kliniki ya meno.

Jengo la ghorofa ambalo limeporomoka. Watu kadhaa wamesimama wakiangalia, huku wengine wakitoa simu zao ili kupiga picha au kurekodi video na kusaidia pia wale waliodhirika.

Katika kibanda cha kuuzia dawa za kienyeji ambazo ziko katika njia ya mizizi na zingine ambazo zimewekwa chupani. Dawa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu huku ukutani pia kuna bodi ambayo imeandikwa magonjwa aina tofauti tofauti ambazo dawa hizo zinatibu.

Kundi kubwa la nzige, ambao wanaruka angani juu ya mti na mwanga wa jua ukiwa nyuma yao. Nzige wanaoneka wengi, wakifunika anga na kuleta hali ya taharuki. Dalili ya uvamizi wa nzige mashambani.

Mtu mmoja ambaye amevalia aproni ya buluu huku mgongoni ameweka pampu yenye rangi ya manjano akinyunyizia mimea ya aina ya mahindi dawa, labda ili kuuwa wadudu na magonjwa ambayo yanaharibu mmea huo.

Watoto watatu ambao wameshikilia mikono yao mbele wakionyesha uchafu ulio kwenye mikono huku wanatabasamu. Wamesimama chini ya miti mirefu ambayo ina matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Mtu mmoja ambaye amevalia sare zinazoonyesha kuwa yeye ni mlinzi huku amevalia barakoa anaosha mkono kwenye tanki la maji lililobuniwa hivi kwamba lina sehemu la sinki la kuosha mkono, sabuni ya kutumia na ndoo ambayo inachota maji ambayo yametumiwa baada ya kunawa.

Wanawake watatu wamekaa nje karibu na ukuta wa nyumba ya matofali wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye madoa ya chui , wameketi kwenye viti huku mama mmoja ambaye ameshikilia mmea wenye rangi ya kijani kibichi akimweleza mwenzake kitu.

Mhudumu mmoja wa afya ambaye amevalia sare ya madaktari yenye rangi ya manjano huku amebeba kijibegi chenye rangi ya buluu anatembea katika eneo la maji anaonekana kuwa mwenye anapeleka huduma ya chanjo katika eneo hilo.

Katika meza, ambayo ni ya rangi nyeupe, kuna chupa ya chanjo ya homa ya manjano, yellow fever , shindano, chupa nyingine za dawa, vidonge kwenye chupa ndogo ya glasi na glavu ya raba ya buluu nyuma.

Daktari wa meno na msaidizi wake ambao wanamhudumia mgonjwa kliniki aliyelala kitandani, daktari amevaa glavu na barakoa, anafanya uchunguzi katika kinywa cha mgonjwa huku msaidizi akishika taa na kumulika.

Msichana mmoja mdogo ambaye amevaa skafu shingoni ameketi kitandani kwenye chumba cha hospitali huku daktari aliyevaa koti jeupe anamshika mkono kwa umakini kama anamkagua au kumpa matibabu.

Kundi kubwa la watu wengi, wengi wao wakiwa vijana wamekaa na wengine wakiwa wamesimama huku wengine wamechuchumaa ambao wanapunga mkono juu. Wote wakiwa wamevaa barakoa wakiwa nje kwenye eneo wazi lenye miti na jengo lenye paa jekundu nyuma. Wanaonekana kuwa katika hafla ya maombi.

Katika darasa , wasichana watatu ambao wamejifunga kichwa na vijitambaa nyekundu na wawili wamejifunika kitambaa nyeusi , wameketi huku mwengine kijinguu ambacho ameonekana kuwa hapo darasa ku ameshona , wako katika darasa ya kujifunza kushona.

Mtu ameketi kwenye ofisi mbele ya meza huku mtaalam wa afya aliyeva koti jeupe akiwa amesimama pembeni akimwelekezea kifaa mfano wa umme wa mwanadamu. Kuna karatasi mezani na dirisha kubwa nyuma.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe na barakoa anamdunga mwanaume mmoja mkono kwa ajili ya kuchanja au kutoa sampuli chini ya paa la nje. Mwanaume amevaa shati la mistari na kofia nyeusi, huku mazingira ikionekana ni ya hospitali au kituo ya afya.